Mkulima amevaa glovu za bluu, akavaa boti nyeusi na nguo nyeupe. Anaonekana akinyunyizia mimea dawa kutoka kwa mtungi ulio wa rangi wa manjano. Mimea hiyo imepangwa katika mistari laini. Na kisha pale nyuma kabisa, kuna kaa ni kama kichaka ambacho hakijafyekwa kwa muda.

Visanduku viwili vya chanjo ambavyo vina jina Zyvac mmr . Chanjo hizo zimetengenezwa na kampuni ya Sydas kadila na hutumika kupambana na ugonjwa wa surua matumbwitumbwi na rubela , kila kisanduku kina nembo na maelezo ya chanjo hio.

Madaktari wawili, wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu na kofia za upasuaji na maski za bluu pia, wanaonekana wanafanya upasuaji au utaratibu wa matibabu. Huku mmoja wao akitumia kifaa na mwenzake akimsaidia.

Hii ni chanjo ya aina ya MMR vaccine imewekwa kwenye boxi iliyo na rangi ya buluu na nyeupe na katika boxi hiyo kumeandikwa measles, mumps and rubella vaccine leaf . Kando ya boxi hiyo kuna kachupa kadogo kenye ufuniko ya rangi ya buluu na ndani yake kuna kioevu ya rangi ya nyeupe, nyeupe au maziwa maziwa.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare nyeupe yenye mistari mikundu anampa chanjo au dawa mtoto mchanga kwa njia ya matone mdomoni. Mtoto ameshikiliwa na mwanamke aliyevaa sweta ya pinki na kofia nyekundu.

Mtu, ameekewa alama ya wino ya kudumu, kwenye kidole kwa kutumia kalamu maalum ya rangi ya blue .Mtu ,aliyewekewa alama, anaonekana amevaa, bangili za rangi. Kisha, aliye, anayemwekea wino hiyo, pia amevaa shati au sweta ya blue .

Watu wawili wakiwa wameketi pamoja, mmoja anaonekana akiwa amevaa sweta ya manjano na kijani na mwingine amevaa sweta nyekundu. Wanaonekana kushiriki katika shughuli ya mikono, huenda wakitengeneza au kuonyesha kitu. Wote wako ndani ya chumba na kuna rangi angavu.

Wanawake wawili labda madaktari wamevalia barakoa na kanzu nyeupe za kazi. Mmoja wao anaonekana akihudumia mgonjwa labda akifanya matibabu ya meno huku mwingine akishikilia vifaa au kumsaidia mwenzake. Kuna vifaaa vya matibabu vilivyoenea kwenye meza karibu nao.

Daktari wa meno wa kike amevaa nguo nyeupe ya maabara , barakoa ya bluu na kofia ya bluu akimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno ndani ya kinywa cha mgonjwa . Mgonjwa amelala chini na kinywa chake kinaonekana wazi na amewekwa vifaa vya kusaidia kufungua mdomo.

Watu wawili mmoja mwananmke na mwingine mwanamke ,mwanamke anaonekana kuwa mtaalam wa afya amevalia mavazi ya kinga na barakoa akimpa sindano mwanaume, mwanaume huyo ameketi na anaonekana akipokea sidano labda chanjo au matibabu mengine, kuna chupa ya maji au kiyeyevu karibu naye.

Hii ni pakiti ya dawa . Pakiti ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na blue . Juu ya pakiti kuna maandishi four capsules yanayoonyesha idadi ya vidonge vilivyomo . Chini ya pakiti kuna pakiti mbili ndogo za blister zenye vidonge vya manjano ndani jina la dawa linaonekana wazi kabisa kwenye pakiti.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Kuna madaktari au wahudumu wa afya kadhaa, wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya buluu na barakoa. Wamejikusanya karibu na meza ya upasuaji, ambapo mgonjwa amefunikwa kwa shuka za rangi ya buluu. Vifaa vya matibabu na skrini mbalimbali za ufuatiliaji zinaonekana karibu nao.

Hili ni eneo la ardhi lililokumbwa na mmomonyoko mkubwa wa ardi. Kuna mto ulio na maji ya rangi ya kahawia na kingo za mto zimeharibika vibaya zikawa zimefunikwa na mti iliyong'olewa na taka. Nje ya eneo lilioardhirika kuna konde kubwa la watu waliosimama wakitazama uaribifu huo.

Mwanaume mweusi ameketi akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi na barakoa ya bluu usoni mwake. Mkono wake wa kushoto imeinama na shati lake la bega la juu limefunuliwa, mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke mweusi yuko mbele ya mwanaume huyo, aevalia koti la bluu na nyeupe na barakoa ya bluu usoni mwake.

Hawa wanawake wawili na mtoto mchanga, mwanamke mmoja anaonekana kuwa mama ameketi kwenye kiti akimbeba mtoto, mwanamke mwingine anayeonekana kuwa muuguzi au mtaalam wa afya amevaa sare ya bulu anajishugulisha na mtoto labda akimpima au kumpa chanjo.

Kuna mikono ya watu ikishikilia virushi vitatu vya vitu vilivyokaushwa, vinavyofanana na vyakula vya vitafunio. Vifurushi viwili ni vya rangi nyepesi na kimoja ni cha rangi ya manjano. Vitu hivi vimefungwa kwenye mifugo ya plastiki iliyo wazi.

Hili ni tangazo la dawa la asili kutoka kutoka Asaka Medicine group lenye kichwa Albaa njarabu kaitka tangazo hilo Kuna chupa ya dawa ilioandikwa baya njarabu na picha ya mwanaume mwenye misuli . Chini ya picha kuna maandishi yanayosomeka Kuna abatrina oma wakiliano' kisha nambari ambayo unaeza kuwa nambari ya simu au anwani.

Hii ni wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi. Mgonjwa akiwa amelala kitandani anashughulikiwa na wahudumu wawili wa afya waliovaa barakoa na nguo za hospitali. Mtaalamu mmoja wa afya amevaa fulana ya kijani kibichi na kofia ya buluu. Anasimama karibu na mgonjwa kitandani.

Hawa ni watalamu wawili wa meno katika kliniki ya meno. Mwanamke anayonekana kama daktari wa meno au msaidizi amevalia kanzu nyeupe, barakoa na glavu. Akituma vifaa vya meno kwa mgonjwa. Mgonjwa amekiti kwenye kiti cha meno na amevalia shati la buluu. Kuna skrini ya kompyuta au kifaa cha matibabu kinachoonekana karibu.

Kuna mwanamme labda daktari au mfanyikazi wa afya na mwanamke labda mama akiwa amemshika mtoto mchanga. Mwanaume huyo anaonekana akimpatia mtoto matone au akichunguza akitumia kifaa kidogo. Mwanamke amemshika mtoto kwa uangalifu. wote wawili wanaonekana kuwa makini na shughuli wanayoifanya.

Mtaalamu wa afya anaonekana akimpa chanjo au dawa mtoto mdogo, mtu mzima amevaa kofia nyeusi yenye nembo ya shirika la afya duniani na fulana ya kijivu, mtoto ameketi na anaonekana kuwa na kofia ndogo ya njano, kuna watu wengine wachache nyuma wakishuhudia tukio hilo.

Bango hili lina kichwa Siha Headache Solution . Bango hilo limeandikwa kwa kiswahili na linaonekana kuuza bidhaa ya kutibu maumivu ya kichwa . Lina picha nne ndogo za watu wanaosumbuliwa na maumivu ya kichwa wakiwa wameshika vichwa vyao kwa maumivu. Upande wa kulia wa picha hizi kuna maandishi yanayoangazia matatizo ya kawaida kama tatizo la kupoteza fahamu.

Mtu mzima anamsaidia mtoto mdogo kujifunza kutembea au kufanya mazoezi ya mguu, mtot amevalia nguo za waridi na anaonekana akifanya juhudi kusimama au kutembea. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo, labda kituo cha matibabu klabu ya mazoezi au chumba cha mazoezi.

Hili ni tanki kubwa la maji la chuma lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Mnara umezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi, ikionyesha tanki hili labda linatumika kusambaza maji kwa eneo lenye mimea mingi. Kuna ngazi iliyounganishwa kwenye mnara inayoelekea kwenye tanki

Dawa imelala upande wake na kifuniko kikiwa wazi. Karibu na Chupa hiyo Kuna vidonda vidogo vyeupe vimejaa kwenye uso mweupe. Hii inaashiria kuwa ni virutubisho vya vitamin D ambavyo husaidia mwili hasa kwa afya ya mifupa. Chupa hiyo Ina nembo ya NB na maandishi ya blue na meupe.

Mfanyikazi wa dharura au mfanyikazi wa kiwanda anaonekana amevaa nguo za kujikinga. Anatumia kizima moto kukabiliana na moto mdogo au moshi unaonekana chini. Kuna moshi mweupe au povu linalotoka kwenye kizimamoto. Eneo hilo linaonekana kuwa la nje, labda barabara au eneo la wazi lenye miti nyuma.

hii ni chupa ya kinywaji. Chupa ina kinywaji Cha rangi ya nyekundu kahawia na lebo enye maandishi HP hapo. Lego ilo lina maelezo ya ziada kwenye rangi tofauti. Chupa imewekwa kwenye sehemu nyeupe na nyuma kuna mimea.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe la afya. Anaonekana akishughulikia mtoto aliepewa na mwana mke mwingine. Mtoto huyo anapewa labda huduma ya kwanza au matibabu. Mazingira yanonekana kuwa ya hospitali na kuna watu wengine nyuma yao.

Hii ni sanduku la dawa ambalo linaonekana kuwa chanjo au dawa linaagizo la daktari, kwenye sanduku maandishi prescription only medicine yanaonekana wazi yakifuatiwa na jina la dawa Stammaro, pia kuna maandishi mengine madogo yanayoeleza dawa hiyo, rangi kuu ya sanduku ni nyeupe na njano au rangi ya kahawia nyepesi.

Mtu mzee labda mwanamke, amevaa barakoa ya matibabu na koti jeupe la mahabara. Mikono yake inashika na kuandaa sindano au chanjo labda akijaza sindano kutoka kwenye chupa ndogo. Nyuma yake, kuna watu wengine wasioonekana vizuri, mmoja wao pia amevaa barakoa.

Wanawake wawili wameonyeshwa. Mmoja amevaa fulana ya njano na kofia ya kinga usoni, akitoa huduma au msaada kwa mwanamke mwingine aliyeketi. Mwanamke aliyeketi amembeba mtoto aliyevaa kofia nyekundu. Inaonekana kama shughuli ya matibabu, chanjo au usaidizi wa kibinadamu.

Wauguzi wawili wanamhudumia mtoto mchanga mmoja wa wauguzi ameinama kuelekea mtoto aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali kinachoonekana kuwa kitanda cha kulazia watoto wachanga. Muuguzi mwingine yuko karibu akishiriki katika utunzaji au ufuatiliaji . Mazingira ni wodi ya watoto wachanga au kitengo cha watoto wachanga hospitalini huku vifaa vya matibabu vikiwa vimezunguka.

Mwanamke, labda mhuguzi ama mfanyikazi wa afya anaonekana akiwa amevaa barakoa na nguo za hospitali nyepesi. Anampa mtoto mdogo dawa au chanjo kwa kutumia kijiko au kifaa kingine. Mtoto ameketi kwenye kiti cha kulishia watoto na Yuko na mwanamke mwingine labda mama yake au mlezi ambaye pia yeye amevaa barakoa na anamshika mtoto.

Hii ni kundi kubwa la nzige wengi wakiwa wametua kwenye majani ya mmea labda mahindi au mtama, nzige hawa wana rangi ya kahawia nyekundu na wamekusanyika kwa uwingi wakionyesha kuwa ni tatizo la wadudu waharibifu, wamefunikwa sehemu kubwa ya majani na hii inaweza kuadhiri mazao.

Mwanamke amevaa koti jeupe na barakoa akitumia machine ya kushona, anaonekana kuwa anashona vifaa vya kinga labda barakoa au mavazi ya hospitali ambavyo vimekusanywa karibu naye, kuna pia rundo vya vitambaa vya blue vilivyokujwa mikononi mwake.

Huu ni moto mkubwa wa msituni. Moto huu unateketeza miti na mimea mingine kwenye mteremko wa kilima au mlima. Moshi unapaa juu angani na rangi ya moto ni nyekundu na ya machungwa ikionyesha ukali wake. Manthari inaonekana kavu labda kutokana na ukame jambo linaloweza kuchochea kuenea haraka kwa moto.

Pakiti ya vidonge vya rangi ya dhahabu, labda mafuta ya samaki au vitamini vilivyopangwa vizuri. Karibu na vidonge kuna kipima joto cha kimila chenye alama za joto. Pia kuna maumbo matatu madogo yenye umbo la moyo yaliyotawanyika kidogo upande wa kulia. Vitu hivi vinaashiria dawa.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa. Daktari ambaye anaoneka kuwa mwanamke, amevaa nguo za upasuaji za buluu, kofia na barakoa. Mgonjwa ambaye ni mwanaume, ameketi kwenye kiti maalum cha meno na amevaa miwani ya kinga yenye rangi ya machungwa. Kuna vifaa vya matibabu ya meno vinavyoonekana nyuma ya daktari.

Hili wanatembea kwenye maji mingi yaliyotowama , yanaashiria mafuriko au eneo lenye tope. Mmoja anaonekana akiwa kuwa mtu mzima na mwingine mtoto. Nyumba za udongo au mabati zinaonekana nyuma zikielekeza kwenye mazingira duni.

Ndevu nyembamba au mfupi umepakiwa na bidhaa au mzigo mingi ikielea juu ya maji. Mwanaume mmoja amevaa koti nyekundu amesimama nyuma ya mashua akitumia fimbo ndefu kuongoza mashua hiyo au labda kuskuma. Mzigo imefungwa vizuri na kufunikiwa kwa ya turuba rangi ya kahawia au iliyookolea.

Daktari au wataalamu wa afya wamevalia nguo za upasuaji zenye rangi ya kijani na bluu pamoja na kofia na barakoa wanaonekana wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji wakifanya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu vifaa vya matibabu vinaonekana kwenye meza na karibu nao.

Mtoto ameketi. Amegeuza mgongo, amevaa shati nyekundu. Anaonekana kuwa katika chumba kinachoonekana kama kliniki au chumba cha matibabu. Nyuma yake, kuna mwanamke aliyevaa kanzu nyeupe akionekana kama muuguzi au daktari. Kuna meza ya kijani kibichi na chombo cha manjano.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia sindano na chupa ndogo ya dawa ambayo inaweza kuwa chanjo. Mkono huo umevalia glovu za matibabu yenye rangi nyeupe au isiyo na rangi. Sindano ina ncha ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma ni bluu iliyo wazi.

Wanawake wawili wanaonekana kama wamesimama mtaani, labda katika soko au eneo lenye makazi duni. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa barakoa na anashikilia kipaza sauti akionyesha labda anatoa matangazo au ujumbe fulani. Mwanamke mwingine upande wa kulia amevaa nguo za jadi au za kitamaduni . Nyuma yao kuna majengo yaliyojengwa kwa udongo au matofali yasiyochomwa.

Likame au nusu kame linaonekana yenye ardhi yenye miamba na udongo mwekavu mti mmoja peke yake ambao unaonekana umekauka au hauna majani mingi umesimama katikati ya picha nyuma yake kuna milima ama vilima na anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika kwenye bluu ya anga.

Nne wanaonekana wakiwa wamesimama nje katika eneo la wazi lenye undogo mwekundu na mimea, mmoja wao ambaye amevaa kfia na aproni anaonekana akiosha mikono yake kwenye chombo maalum cha kunawia mikono ambacho kimewekwa kwa sitandi. Watu wengine watatu wamesimama nje kando wanaonekana wakishuhudia ama wakisubiri zamu yao ya kunawa.

Muhudumu wa afya anaonekana kuwa mwanaume amevalia nguo za kitibabu na barakoa anahudumia mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda ambaye anaonekana akiwa amelala chini nyuma ya muhudumu wa afya mtu mwingine anaonekana akiwa amesimama kando ya kitanda.

Hizi ni bithaa za afya au virutubisho. Kuna kisandiku cheupe chenye mandishi kwa Supplement Pack na Planet 3. Karibu na kisandiku hicho, kuna glesi ya maji na vitonge mbalimbali venye rangi tofauti. Nyeusi, manjano, nyekundu na bluu vilivyotapakaa kwa meza nyeupe. pia kuna pakiti kathaa za vitonge zikiwa zimepangwa vizuri.

Haya ni magari kamwe labda jangwa au eneo lenye ukame, katika upande wa kushoto kuna kibanda au nyumba ndogo iliojengwa kwa miti na nyasi lenye paa la mviringo , nyumba hii inaonekana kama makazi ya kitamaduni upande wa kulia kuna nguo ya rangi ya machungwa au kahawia.

Watu wawili wamesimama mbele ya jengo dog la rangi ya bluu. Jengo hili linaonekana kuwa duka au kibanda katika mji duni au mtaa wa kawaida. mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya barabara chafu. watu hao wawili wamesimama.

Hii ni chupa ndogo ya dawa au virutubisho vya maji lebo ya chupa inaonyesha jina Olympia . Chupa inaonekana kuwa na kioevu cha rangi ya kahawia au dhahabu . Mazingira ya picha yanaonekana kuwa rahisi yakilenga bidhaa yenyewe.

Hizi ni chupa mbili za chanjo ya Measles, Mumps and Rubella vaccine iliyotengenezwa na kampuni ya Merck and Co, INC . Vijichupa hivi vinaonekana vimesimama mbele ya kijisanduku kinachoonekana kama cha kuhifadhia chanjo .

Ni hospitali ya Ahero County Hospital ikiwa imezungukwa na mafuriko makubwa. Maji yamefunika eneo lote la mbele ya hospitali na hata sehemu ya jengo lenyewe inaonekana kuwa ndani ya maji. Hali hii inaashiria athari mbaya ya mafuriko.

Wataalamu wawili wa afya wanaonekana kuwa madaktari au wauguzi wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Wote wamejikita katika shughuli ya upasuaji na utaratibu wa kimatibabu wa mgonjwa ambaye sehemu ndogo ya mwili wake labda usobau shingo inaonekana. Wanaonekana wakitumia vifaa vya upasuaji kwa uangalifu mkubwa.

Sanduku tatu za tower au afya zimewekwa kwenye sehemunyeupe labda nyeupe labda meza au jukwaa sanduku la Kwanza limefungwa lapili liko wazi na liko na ampule au chupa ndogo na la tatu liko wazi likionyesha vidonge vya lister pack rangi kuu ni manjano na nyeupe na zimeandikwa maandishi kadogo juu Yale.

Makazi ambapo watu kadhaa wamekusanyika, Kuna mikokoteni kadhaa ya mikono iliyojaa vibuyu vya maji ikionyesha shughuli ya kuchota maji. Udongo ni mwekundu, na madhari ya nyuma yanaonyesha majengo machache. Watu wamevalia nguo za kawaida na anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Ni sehemu ya barabara iliyoharibika vibaya kutokana na uharibifu au mnyonyoko wa mkopo wa ardhi. Sehemu kubwa ya lami imefunjika na kutumbukia chini ikificha utongo mekundu chini. Upande wa kushoto kuna kundi la watu waliosimama wakitazama uharibifu huo.

Mandhari haya yanaashiria jangwa au eneo kame ambapo kuna watu wawili waliosimama mbele ya mnyama aliyekufa, watu hao wamevalia nguo za kitamaduni na wanaonekana wakimtazama mnyama huyo aliyelala chini. Kuna mti mdogo wenye majani machache uliosimama nyuma yao na anga linaonekana wazi.

Watu wawili, waliovaa suti za Kinga za rangi ya chungwa na barakoa za gesi, wako katika mazingira ya viwanda, mmoja wao anashikilia chombo chenye rangi nyekundu chenye ishara ya hatari ya kibayolojia, akimimina au kushughulikia dudu kwenye vifaa vya chuma vilivyounganishwa na pump Nyuma Yao kuna nguzo au matanki makubwa ya chuma.

Haya ni mandhari ya nchi, labda katika eneo la ukame au nusu ukame. Upande wa kushoto, kuna mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa nguo za jadi zenye rangi nyingi na mapambo. Upande wa kulia, kuna mtu mwingine labda mtaalamu wa afya, amevaa koti nyeupe la mahabara, barakoa na glavu, akichunguza au kuandaa kitu kutoka kwenye kifaa kinachoonekana kama sanduku la buluu.

Huu ni mfumo wa kunawa mikono, uliotengenezwa kwa ajili ya usafi. Mfumo huu unajumuisha beba kubwa la kijani la kuhifadhia maji juu na chini yake kuna sinki ndogo ya kijani kibichi yenye bomba. Chini ya sinki kuna ndoo nyeupe ya kusanyia maji machafu.

Watoto wawili, mvulana na msichana wamekusanyika karibu na chanzo cha maji machafu au kinyesi, kinachoonekana kuwa kinatoka ardhini. Maji hayo yana rangi nyeusi na yanaonekana kuwa na uchafu mwingi. Mvulana ameshika chombo labda akijaribu kukusanya maji, huku msichana akiwa ameketi karibu.

Hii ni eneo la kijiji au nusu nje ambapo watu kadhaa wengi wao ikiwa wanawake na watoto wamekusanyika karibu na chanzo cha maji. Kuna jengo dogo la rangi ya bluu na nyeupe ambalo linaonekana kuwa sehemu ya kuchotea maji. Watu wanatumia ndoo au vyombo vingine kuchotea maji ikionyesha umuhimu wa chanzo hicho cha maji kwa jamii hio.

Hii ni chupa ndogo ya dawa au chanjo yenye lebo inayosomeka polio vacc na maelezo mengine ya kimatibabu. Ndani ya chupa kuna rangi ya machungwa hafifu au waridi. Hii inaashiria bidhaa ya dawa au chanjo labda ya polio.

Hili ni eneo lenye mimea au udongo mwekundu na kitu kinachoonekana kama kino cha kienyeji au kifaa kingine cha kusaga kikiwa kimewekwa juu ya stuli ndogo ya mbao , nyuma yake kuna mahema madogo au makazi yaliyojenywa kwa turubai iliyotawanyika katika eneo kubwa.

Kuna mke anayeonekana kuwa muuguzi au mtaalamu wa afya amevalia sare ya bluu na glavu nyeupe anashika mtoto mchanga aliyevikwa nguo za kijani kibichi anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au kliniki kuna meza nyeupe na chombo cha manjano au pipa la taka upande wa kulia.

Bidhaa mbili zinaonekana zinazohusiana na afya au lishe, zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe labda meza. Bidhaa ya kwanza ni sanduku la kadibodi lenye rangi ya machungwa na nyeupe, likionyesha nembo na maandishi. Bidhaa ya pili ni chupa nyeupe au container pia ikiwa na rangi ya machungwa na nyeupe. Zote mbali zinaonekana kuwa zime zinaonyesha zimeunganishwa kwa ajili ya kuonyesha bidhaa labda kwa matangazo au maelezo.

Muuguzi au mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe na mistari mekundu akimhudumia mgonjwa, labda akimpa matibabu ya pua au macho. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto mdogo amebebwa na msichana mdogo aliyevalia fulana na kofia nyekundu na anaonekana kumwangalia mtoto huyo.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akipokea sindano labda chanjo. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeans huku mwanamke mwingine, labda mtaalamu wa afya amejikunja akimpa sindano mkononi. Kuna pipa la taka la manjano karibu na mwanamke ambaye anapokea sindano.

Haya ni majengo yaliyobomolewa au yaliyoporomoka, yakiwa yamegeuka kuwa kifusi na rundo la matofali. Katikati ya picha, kuna mtoto wa kiume amesimama, akionekana kama ananyoosha mkono kuelekea majengo hayo. Mazingira yanaonekana kuwa ya uharibifu mkubwa.

Mgonjwa anaonyeshwa akiwa amelala kitandani hospitalini akiwa amevaa kinyago cha oxigeni, muuguzi au mtaalamu wa afya amevaa sare ya bulu na barakoa akimhudumia mgonjwa labda akimwangalia au kurekebisha kinyago cha oxigeni.

Watu kadhaa, labda wafanyakazi au wanajamii. Wanafanya kazi katika eneo la wazi lenye uchafu au taka nyingi. Wanaonekana wakipanga au kuondoa taka hizo. Eneo hilo linaonekana kuwa dampo ndogo la taka au eneo lisilosimamiwa vizuri. Watu hawa wamevalia nguo za kawaida, zinazofaa kwa kazi hiyo.

Watu wanne, wote wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kinga yanayofunika mwili yao yote pamoja na barakoa na glavu nyekundu. Wako ndani ya eneo linaloonekana kama hema au kituo cha dharura ambacho kina alama za USAID zikionyesha msaada kutoka Marekani.

Mtu ambaye uso wake umefunikwa na barakoa ya rangi ya bluu, ameshika sindano na chupa ndogo ya dawa. Mtu huyo amevaa fulana ya njano na anaonekana kuwa ndani ya chumba chenye dirisha upande wa kulia. Mkono wake mmoja umeshika sindano na huku mwingine ukishika chupa ya dawa.

Hiki ni kikundi cha watu wazima na watoto labda katika kliniki ya afya au kituo cha chanjo, mwanamke aliyevaa kofia ya bulu anaonekana akishika mtoto mchanga labda akimpa dawa au chanjo, mwanamke mwingine aliyevaa shati nyekundu anamshika mtoto mwingine.

Mikono miwili inaonekana ikishikilia chupa mbili za dawa au vidonge. Chupa ya kushoto inaonekana kuwa na lebo nyekundu na nyeupe huku chupa ya kulia ikiwa nyeupe. Karibu na chupa hizo Kuna pakiti ndogo ya plastiki yenye vidonge vingi vya rangi tofauti kama vile machungwa, nyeupe na pinki.

Mwanamke mkongwe anaonekana kuwa mgonjwa, anachomwa sindano shingoni au karibu na sikio na muhudumu wa afya, pia mwanamke mwingine aliyevaa shati cheupe la afya nyuma yao kuna wahudumu wengine wa afya waliosimama.

Mwanaume labda daktari au fundi. Anaonekana akiwa amevaa barakoa na glavu za buluu. Anaonekana akiwa anafanya kazi ya kumhudumia mtu mwingine ambaye amelala kwenye kiti au kitanda. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu au ufundi vinavyoonekana kuzunguka eneo hilo.

Mwanamke, nesi au daktari anamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda maalum, kitanda hicho kimetengenezwa kwa kioo au plastiki isiyoonekana, mwanamke huyo ameinama kuelekea mtoto akionyesha uangalifu na utunzaji.

Watu wawili labda wanaume. Wanaonekana wakiwa wamebeba au wakipakia silinda kubwa za gesi. Zinazonekana kuwa mitungi oksijeni au gesi nyingene kwenye gari la kubeba ya mzigo, moja wao yuko karibu na gari akipakia, na mwingine ilukua ndani ya gari akishika silinda.

Kuna mkono wa mtu aliyevaa glovu za bluu akishika chombo cha meno akifanya matibabu ya meno kwenye kinywa cha mgonjwa. Kinywa cha mgonjwa kimefunguliwa wazi kikionyesha meno na uvizi. Chombo hicho kinaonekana kuwa daktari wa meno akisafisha au kutibu jino.

Hili ni magari yanaonekana kuwa kama tuktuk yakiwa yamekwama au wakipita kwenye maji mingi yaliyotwama barabarani kuashiria mafuriko namba ya usajili ya mojawapo ya gari hayo ni KYK 849 S, inaonekana wazi, kuna magari mengine yaliyo nyuma na Kando pia yakiwa yameadhirika na maji hayo.

Huu ni mkusanyiko wa viungo vya jadi au vyombo vya udongo, baadhi vikiwa na shanga au mapambo mengine viungo hivi vina maumbo na ukubwa tofauti na baadhi vina rangi ya kahawia au udongo mwekundu. Vimepangwa kwa njia inayoonekana kama vinatumiwa kwa madhumni maalum labda ya kitamaduni, kimila au hata kwa dawa za asilia.

Watu wawili labda wanawake, wamesimama nje katika eneo la wazi, mwanamke huyo anaonekana akimsaidia mwingine kujaza maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha bluu kilichowekwa kwenye stendi Kuenda kwenye chombo kidogo cha njano kilichoshikiliwa na mwanamke mwingine . Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au mashambani na udongo unonekana kuwa na rangi nyepesi .

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa mavazi ya blue na anaonekana akishika vifaa vya matibabu huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti maalaum cha matubabu . Daktaari amevaa kioo maalum chenye mwanga kichwani chumba kinaonekana kuwa klikini au chumba cha upasuaji mgodo.

Chupa ya virutubisho au dawa iliyosimama wima. Chupa hiyo ina kofia ya kijani kibichi na lebo yenye rangi nyekundu na kijani jina ya chapa Nature's Bounty lina laonekana wazi juu ya lebo . Chupa imewekwa kwenye sehemu nyeupe labda meza au jukwaa.

Eneo hili limefurika maji labda kutokana na mvua kubwa. Maji yamefunika ardhi yote na kuna majengo machache yaliyoonekana. Baadhi yakiwa yamezeekwa mabati ya kutu, katikati ya picha kuna viti, miti iliyokatwa ambayo imesimama kwenye maji ikionyesha jinsi mafurika yalivoenea.

Anayeonekana kama mtaalamu wa afya. Amevaa nguo nyeupe na barakoa. Anamhudumia mgonjwa aliyelala chini. Mtaalamu huyo anaonekana akimchunguza mgonjwa mdomoni au kooni. Mgonjwa amelala chali na kichwa chake kimeegemea kidogo.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalam wa afya, amevaa fulana yenye maandishi, world hearing day . Akimhudumia mwanamke mzee kwa kutoa huduma ya masikio, labda akimsaidia kusafisha masikio au kumpa usaidizi wa kuskia. Mwanamke mwingine labda mtaalam mwingine wa afya, anaonekana akisimama nyuma na kusaidia.

Chupa ndogo inaonekana kuwa ya dawa au chanjo imewekwa mbele ya sanduku la kijani na nyeupe ambalo linawezakuwa kifunga chake cha asili, chupa hiyo ina kofia ya bluu na lebo nyeupe na maandishi meusi.

Kundi la watu wazima wameshika mabango. Watu hawa wanaonekana kuwa wametofautiana kiumri, kijinsia na wamevalia mavazi ya kawaida. Baadhi ya mabango yameandikwa stop period poverty na kuna masanduku na vifurishi vilivyopangwa mbele yao vikionyesha bidhaa zinazohusiana na usafi wa hedhi.

Hii ni sanduku la dawa ambalo limeandikwa azytromycyne tablet na jina la chapa azumenthanol na pia jina la kampuni sidla. Sanduku linaonekana kuwa na pakiti za dawa ndani yake.

Jengo hili lina tangazo la BOYA WATER PROJECT, jengo hili lina tanki kubwa la maji ya rangi ya bluu juu yake. Kuna watu wawili wazima mmoja amevaa nguo nyeusi na mwingine amevaa shati la kijani. Wamekusanyika karibu na jengo hilo, wanaonekana wakiweka maji kwenye madumu ya rangi ya njano.

Hii ni chumba cha hospitali au wadi kukiwa na mgonjwa amelala kitandani chini ya uangalizi wa matibabu amelalia mgongo akafunikwa na blanketi nyeupe na anaonekana ameunganishwa na vifaa vya kimatibabu juu ya kitanda kuna mgonjwa mwingine ameketi.

Watu hawa wanaonekana kuwa wataalamu wa huduma za dharura au waokoaji wakiwa wamevaa sare ya nyekundu na nyeupe wakihudumia mgonjwa. Mgonjwa huyo yuko juu ya kitanda cha magurudumu kinachoonekana kama cha kubebea wagonjwa hospitalini. Kuna ishara nyekundu juu yao iliyoandikwa accident emergency .

Mwanamke au mwanaume anaonekana akiwa amebeba mtoto ndani ya kitambaa, wanaonekana wakiwa kwenye nyumba na viti vimetandikwa na kitambaa cha rangi nyeupe na nyuma yake ni kaa kuna dirisha au mlango wa rangi ya kahawia.

Kuna mwanamke ameketi kwenye kiti na mtoto mdogo amelala kando yake akiwa anefunikwa. Inaonekana kama mazingira ndani ya hospitali na daktari anamhudumia mtoto.

Haya ni makaazi yaliyoathiriwa na mafuriko, maji mingi yamefunika ardhi yakifikia magoti ya watu na nyumba za udongo au matofali zinaonekana zikizungukwa na maji, watu wachache ikiwa ni pamoja na watoto wanaonekana wakipita kwenye maji haya.

Mkulima anafanya kazi shambani, mkulima huyo amevaa kofia na nguo nyeupe na anaonekana akipulizia dawa ama mbolea, kwenye mimea mirefu ya akijani kibichi, ambayo inawezekana kuwa ni mpunga au mazao mengi ya nafaka. Nyuma yake kuna shamba kubwa ya kijani kibichi ninalo onea mbali.

Mazingira haya inakaa sehemu yenye uhaba wa maji na kwenye picha, kuna mwanamke amesimama kati kati ya vyombo vingi vya kubebea maji vinavyoonekana kama matungi ya plastiki yenye rangi tofauti. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya kawaida na anaonekana kama yuko tayari kubeba maji au anaendelea na shughuli za kawaida za kupata maji.

Kuna chupa kadhaa za virutubisho au dawa za mitishamba zenye lebo inayosomeka: Zephania Herbal Elexril chupa zote ni nyeupe na zina kofia nyeupe zikiwa zimepangwa vizuri inaonekana kama bidhaa za afya au virutubisho.

Kuna bidhaa zingi zinazouzwa sokoni au katika duka la wazi zikiwemo mizizi, makome na border mbalimbali, labda mimea ya dawa za asili au viungo. Zimepangwa juu ya meza au kitambaa na kuna mitungi na vyombo vingine vya kuhifadhi bidhaa. Nyuma ya bidhaa hizo kuna vitambaa vya rangi tofauti ikionyesha mazingira ya biashara au soko la jadi.

Kuna vyombo vitatu vilivyotengenezwa kwa matango makavu au maboga vikiwa vimepambwa kwa shanga la kamba. Kimoja kinaonekana kama kikombe kingine na kingine kina kifuniko, vyombo hivi vinaweza kutumika kwa madhumuni ya kitamaduni kama vile kuhifadhia vinywaji au hata mapambo.

Kuna kikundi cha watu, labda familia, wakiwa karibu na kibanda cha jadi kilichojengwa kwa udongo au vifaa vingine vya asili. Eneo lililozunguka kibanda linaonekana kuwa na udongo uliofurika au tobi, ikionyesha mazingira magumu labda baada ya mvua au karibu na eneo lenye maji.

Kuna mtaalamu wa afya aliyevaa sare buluu na barakoa, akimpa sindano mtu mwingine aliyevaa barakoa. Mtu anayepokea sindano anaonekana akiwa ameketi na amepindua mkono wake. Nyuma yao kuna watu wengine hapa wakiwa wameketi wakisubiri huduma.

Kuna chupa tatu tofauti zinazoonekana wazi. Moja nyeupe iliyoandikwa nzeke nyingine ndefu ya kijani na nyeupe yenye herufi sp na chupa nyingine ndefu ya bluu na kijani iliyoandikwa leo. Inaonekana kuwa ni bidhaa za matibabu au afya.

Kuna wanawake wawili wakimwangalia mtoto mchaga. Mwanamke mmoja anakaa kuwa muuguzi amevaa sare ya bluu na miwani akionekana akimshika kwa uangalifu mtoto mchanga aliyelala. Mwanamke mwingine labda mamai au mlezi amevaa hijabu ya rangi ya dhahabu na anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini.

Hawa ni wanawake wawili wenye furaha. Mmoja wao labda mgonjwa anaonyesha ishara ya jembe na amevaa sweta ya machungwa huku akionyesha tabasamu pana. Mwanamke mwingine, labda daktari wa meno au msaidizi amevaa koti nyeupe la kitabibu na ana miwani. Amesimama nyuma ya yule wa kwanza na kumkumpatia.

Kuna wanaume wawili, wote wakiwa wamevaa barakoa za uso. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa gala. Mwanaume aliye katikati amevaa koti jeupe, akiongea na mwanaume mwingine. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa bidhaa na nembo ya UNICEF, inaonekana wazi.

Wauguzi wawili wanaonekana wakiwa wamevalia sare za hospitali, barakoa na kofia za upasuaji wakimtazama mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kifaa maalum kinachoonekana kama incubeta. Vifaa vingine vya hospitali kama vile vya kufuatilia vinaonekana nyuma yao.

Lenye lebo nyeusi iliyoandikwa IBUPROFEN kwa herufi kubwa, juu ya lebo kuna nambari ya utambulisho na tarehe. Chupa hiyo inaonekana kuwa na dawa ya kutuliza maumivu au kupunguza uvimbe. nyuma ya chupa kuna mandhari hafifu ya blue na nyeupe.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na gari aina ya vani. Wote wamevalia glovu nyeupe na inaonekana ni kama vile wanafanya kazi ya kusafisha au kugawa kitu. Kwenye mlango wa gari, kuna nembo au maandishi yanayosomeka ya water project .

Unaonekana kuwa ni mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki zikiwa zimepangwa kwenye meza au fulani. Nyuma kuna aina mbali mbali za vitu vilivyotundikwa au kuwekwa vinavyoashiria soko, duka ndogo au eneo la biashara. Inawezekana hizi ni chupa za mafuta, pombe za kienyeji au bidhaa nyingi zinazouzwa.

Mtoto mdogo anaonekana akilia huku mtu mzima ambaye mkono wake amevaa glavu nyeupe anaonekana kumshika mkono. Inaonekana kama anafanya matibabu. Mtoto amevaa shati lenye mistari ya rangi ya chungwa na nyeusi.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwuguzi au daktari anamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya mashine ya kuweka watoto wachanga. Nyuma yake kuna incubator nyingine na mtoto mchanga mwingine. Hii inaashiria mazingira ya hospitali au kitengo cha watoto wachanga.

Mtu, haswa mwanaume, anaonekana akiskuma mkokoteni au gari dogo la kubebea mizigo kwenye barabara iliyojaa maji. Mtu huyo amevaa mavazi ya kawaida na anaonekana akijitahidi kupita kwenye maji mengi. Nyuma yake kuna magari mengi yaliyosimama awe akitembea pole pole na kuna gari la wagonjwa likiwa na taa zake za dharura.

Ngamia anaonekana akilala chini kwenye ardhi ya jangwa au eneo la mchanga. Ngamia huyo amebeba mzigo mgongoni unaofunikwa na blanketi nyekundu na rangi nyingine pamoja na kamba za kumbebesha. Ngamia anaonekana kupumzika au kungoja kuendelea na safari

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa au ambiulensi ina vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo kitanda cha wagonjwa kilicho katikati kuta za ndani zina makabati ya rangi ya machungwa yaliyopangwa vizuri yakishikilia vifaa na vifaa vingine muhimu kuna pia chupa za oxijeni na vifaa vingine vya kutoa huduma ya kwanza.

Kuna safu ya chupa za dawa za chanjo ya homa ya manjano zikiwa zimeekwa vizuri. Kila chupa ina label inayosomeka vacina fabre amerela inaonyesha kuwa kila chupa ina dosi tano. Kofia za chupa hizi ni ya rangi ya njano.

Kikundi cha watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika, karibu na eneo lililoharibiwa au makofi ya jengo lililoporomoka. Watu kadhaa wamevaa sare za kazi, baadhi yao zikiwa za buluu na wanaonekana wakishiriki katika shughuli za uokoaji au ukarabati.

Huyu ni mwanasayansi au fundi wa maabara akifanya kazi. Mtu huyu amefaa koti jeupe la maabara na glovu za buluu na anaonekana akichunguza Sampuli au akifanya jaribio kwa kutumia vifaa vya maabara kama vile sahani za battery na mirija ya kupimia.

Mahala hapa panakaa hospitali ama kituo cha matibabu. Mwanamke mzee anaonekana akiwa ameketi penye kiti, na kuna mtu mwingine amesimama karibu naye labda mfanyakazi wa afya akimdunga sindano.

Hii ni chupa ya virutubisho inayoitwa Soldi vitamin yenye nguvu. Chupa ina lebo nyeusi na vidonge vya rangi ya machungwa vinavyoonekana ndani yake. Bidhaa hii inaonekana kulenga afya ya mifupa, kinga na moyo.

Kuna watu wawili wameketi mbele ya meza, mmoja anaonekana kuwa mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na fulana akimhudumia mtu mwingine. Kuna dawa ya kusafisha mikono mezani.

Kuna wanawake wawili mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe na kilemba cha kijani na mwingine amevalia nguo za bluu na kilemba cha bluu mwanamke aliyevalia nguo nyeupe anaonekana akimsaidia akimwangalia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine .

Mtu mzima ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akihudumiwa na mtaalamu wa afya wa meno mgonjwa amewekewa kifaa maalumu mdomoni kinachotoa mwanga wa bluu kinacho saidia daktari kuona vizuri sehemu za ndani ya mdomo daktari amevaa glavu na shati la bluu na anaonekana akitumia kifaa cha kisasa kwa ajili ya matibabu ya meno.

Kuna sanduku la dawa lenye rangi nyeupe na njano na lebo inayoonekana wazi. Dawa hiyo inaitwa Risperdal Tablets 4mg. Malengelenge ya vidonge vidogo vya kijani kibichi inaonekana kama dawa ya matibabu au dawa inayohitaji maagizo ya daktari.

Hawa ni wanaume watatu wenye wako katika mazingira ya vijijini. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti. Amevaa kofia na nguo za kitamaduni. Wanaume wengine wawili wamesimama kama wamevalia fulana za bluu zinazoashiria kama wao ni wafanyikazi wa afya au wa kusaidia jamii.

Hiki ni kikundi cha watu sita, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga meupe na vinyago. Wako katika uwanja wenye mimea ya kijani kibichi. Inaonekana kama wanafanya kazi ya kupulizia dawa, labda wakishughulikia wadudu, magonjwa au kemikali.

Inaonekana kuwa wodi ya watoto wachanga hospitalini, ambapo wauguzi wawili wanaonekana wakihudumia watoto walio ndani ya vitanda maalum. Mazingira yote yanaonyesha usafi na utaratibu wa hospitali.

Mkono unaonekana ukiwa umevalia glovu, mkono ukiwa umeshika sirinji, na chupa ya dawa.

Hii ni picha ndogo ya dawa yenye lebu iliyoandikwa " MMR Measles, Mumps Rubella vaccine ". Karibu na chupa kuna sindano iliyojaa kiowevu cha rangi ya Chungwa, inaonekana tayari kuwachilia sindano. Hii inaashiria maandalizi ya chanjo dhidi ya surua na Rubella.

Mwanamke ambaye labda ni mama mpya , anaonekana akimuangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali kwa watoto wachanga ,mwanamke huyu amevaa nguo za usiku na anaonekana kuwa na bendeji za hospitalini mkononi akionyesha kuwa yupo hospitalini ,anaonekana akijaribu kufanya jambo kwa mtoto labda kubadilisha nepi au kumrekebisha .

Tunaonyeshwa watu wawili waliovalia sare za kazi zenye rangi angavu. Labda wafanyakazi wa usafi. Wakifanya kazi ya kusafirisha taka, au uchafu uliofurika chini. Mmoja wao anaonekana akitumia zana za takataka mwingine akishika kifaa cha kusafirisha. Kuna milima ya taka na uchafu iliyokusanyika.

Kitu kilicho katikati kinaonekana kama mpira mdogo au kifaa cha mapambo kilichofungwa kwa uzi wa rangi ya kijani na nyuzi zingine za rangi tofauti . Pembeni kuna vitu vingine vilivyofungwa kwa vitambaa vya rangi ya kahawia, nyeusi na kijivu ambavyo huenda ni mavundo wa mapambo au vifaa vya kitamaduni.

Mwanaume mwenye furaha, amesimama karibu na mabawa kubwa ya kuhifadhia maji. Amevaa shati ya blue na anaonekana akipunga mkono. Kando yake kuna bango lenye maandishi, water step .Hii inaashiria mradi au shirika linalohusika na usambazaji wa maji.

Mwanamke labda muuguzi anaonekana akimhudumia mtoto mdogo, mwanamke huyo amevaa nguo njano na pia amevaa barakoa. Mwanamke aliyebeba mtoto pia amevaa barakoa, wote wawili wanaonekana wakiwa ndani ya chumba kkinacho onekana kama kliniki.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno Nikaa anapokea matibabu ya meno na watu wawili wanaonekana kwa madaktari au wasaidizi, wamevaa glovu na barakoa wanampa huduma ya meno. Mmoja wao anaonekana kutumia zanaa kwenye cha mwanamke huyo.

Kuna chupa nyeupe yenye mfuniko mweupe lebo ya chupa inaonekana kuwa na maandishi yaliyo someka vizuri lakini herufi kibwa H J na zinaonekana kwa rangi ya kijani chupa inaonekana kuwa na muhuri wa usalama kwenye mfuniko.

Mhuguzi au mtaalamu wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa, labda akichukua Sampuli ya damu au akitoa chanjo, kwani anaonekana akishika mkono wa mgonjwa kwa makini. Mhuguzi amevaa sare nyeupe na buluu na mgonjwa amevaa nguo zenye muundo wa rangi nyepesi.

Kuna bango ambalo limeandikwa free dental. Bango hilo lina nembo za wafadhili kama Kinga Africa, Geneva Global, Colgate na Dentoid. Zikionyesha huduma za afya bila malipo.

Kuna mikono miwili ikiwa imevalia glovu nyeupe za matibabu. Mkono mmoja inaonekana ikishika mwingine ambayo haijaonekana vizuri labda wa mgonjwa au mtu anayehitaji msaada. Inaonekana kama tukio la matibabu ambapo mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa mgonjwa.

Hii ni chupa ya viritubisho iliyokuwa imelala upande wake, vidonge vingi vya manjano ambavyo ni viritubisho hivyo vimetapakaa nje ya chupa inaonekana ni picha ya kibiashara inayolenga kuonyesha bidhaa hiyo.

Kuna wanawake wawili ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha matibabu au ukarabati. Mwanamke mmoja anaeza kuwa mtaalamu wa tiba au mwuguzi. Amevaa sare ya bluu na anaonekana akimsaidia mwanamke mwengine labda mgonjwa kuinua mikono wake juu akishikilia doro fulani. Hii inaweza kuashiria mazoezi ya tiba, vyombo au ukarabati.

Mwanamke amevaa barakoa ya buluu na nguo ya kijani anapokea chanjo begani mwake kutoka kwa mtu aliyevaa sare ya buluu na nyuma yake kuna watu wengine na miundo isiyoeleweka, picha hii inaonekana kuonyesha tukio la chanjo la afya.

Mwanaume anafanya mazoezi au matibabu ya viungo kwa mtu mwingine ambaye amelala chini, mwanaume anayetoa matibabu amevaa shati la kijani na anaonekana akishika mguu mtu aliyelala.

Mtu anaonekana aktumia kifaa kunyoa nywele za mwanamke mwanamke huyu anaonekana amekaa chini na uso wake unaonyesha utulivu inaonekana kama ananyolewa ama anaandaliwa nywele zake kwa mtindo fulani jina the future linaonekana kwa nyuma likionyesha labda ni chuo cha urembo au saloni.

Hii ni wodi ya hospitali au chumba cha dharura chenye wagonjwa kadhaa. Wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya hospitali na baadhi yao wamefunikwa na shuka, baadhi ya vifaa vya matibabu kama vile chupa za drips vinaonekana vikiwa vimetundikwa juu ya vitanda. Madaktari au wauguzi wanaonekana wakihudumia wagonjwa.